Visa ambazo zimeweza kuundwa limeweza kuichukua pesa nyingi na ni bidhaa ambayo ni kidogo sana, inaweza kuchukua hadi milioni.

Tunaweza kuona kuwa magari haya ni mapywa sana yanaweza kuuzwa kwa bei ghali sana. Sasa tunaweza kuona watu kadhalika wakiweza kununua gari haya.

Katika soko hili unaweza kupata kuna watu ambao wanafanya kazi kwa duka hili na duka hili ni duka ambalo unaweza kupata kupigwa picha na kazi zinginezo.

Tunaweza kuona mtu huyu ameweza kulinunua gari hili jipya sana ili kuweza kuiendesha kufanya kazi yake iwe rahisi.

Soko hili ambalo watu wamejaa wanauza matunda kama vile machungwa na ndizi. Watu wengi wamekuja kwa wingi ili kuzinunua matunda haya .

Bunda la hili noti limeweza kushikwa na mtu na kuangalia. Bunda hili la noti linaweza kuinunua vifaa nyingi kwa binadamu.

Baskeli kwa kando la duka la mpesa limeekeshwa mbele yake mutu ambaye ameshika baskeli hii inamarifa kuwa anaweza kipata jukumu ya kuwa na mpesa.

Bunda hili la noti liweze kuundwa kwa nchi yetu ya Kenya liliweza kuhifadhiwa na kuchukuliwa katika benki kuu ya Kenya ili kuimarishwa huku.

Mgomba hili la ndizi limeweza kuathirika na mimea na vijidudu ambavyo zimeweza kuishambulia mgomba hili na linaweza kufanya mgomba hili la ndizi lisiwe sawa.

Katika soko hili, tunaweza kuona kuwa mkulima aliweza kuivuna matunda yake, vitunguu na viazi ambayo anaweza kuiuzia watu ili kupata mazao.

Soko hili limeweza kujawa na viatu aina ya bei kali. Viatu ni mzuri kwa kuvaa kwa mguu ya binadamu unaweza kusafiri kwa viatu hivi inakaa kwa muda mrefu.

Katika eneo hili, tunaweza kuiona magari haya, ambayo unaweza kuziuza na kuzipata mazao nyingi kama binadamu anaweza kusafiri au anaweza kutumia magari hayo ya kiteknolojia ya kisasa, magari haya yanaweza kutumiwa kuwekwa moto kama rununu ya kisasa.

Gari hili ambayo ime weza kuenezwa katika uwanja hili lina nguvu na kumsafirisha binadamu aweze kushika mahali au kazi kufika kwa mapema ili kufanya yeye asichelewe.

Katika runinga hii tunaweza kuambiwa kuwa pesa ambazo ziko katika Marekani nchi zingine, inaweza kuinunuliwa au kubadilishwa katika nchi zetu za ya Kenya.

Katika soko hili tunaweza kupata mama huyu ambaye ananua mboga aina ya kienyeji ambayo hufanya mwili yetu au kuizuia mwili yetu kupata maugonjwa.

Kwa ene hili tunaweza kuipata kampuni moja ambayo imeweza kuhifadhi gari aina aina kama vile toyota na nissan ili watu kuinunua kwa bei rahisi.

Gari hili aina ya nissan linaweza kuchukua watu kama wanao enda mbali katika kilomita thelathini.

Soko hili ambalo watu wamejaa wanauza nguo za aina mbali mbali. Nguo hizi zinauzwa kuvaliwa na binadamu ili kukinga mwili wa binadamu.

Soko hili ambalo linaweza kuuza mmea kama vile pilipili hoho na nyanya ambazo zinaweza kuunda chakula na miili yetu kuwa sawa na kuzuia magonjwa.

Magari haya yameweza kuengeshwa katika eneo hili, ili iweze kuuzwa kwa bei ghali . Gari ya aina mbalimbali lingine ni jeusi na jeupe.

Magari haya, yameeza kuegezwa kwenye kituo hiki, na kituo hiki magari haya, yanaweza kununuliwa, na kueza kusafirisha watu, kutoka upande mmoja, hadi upande mwi.

Vifaa hivi vimewezwa kuchongwa kwa aina tofauti tofauti kwa kuwa vimeweza kutumiwa na kuwekea kwa nyumba na wakati kuna sherehe vifaa hivi vinaweza kutolewa na kutumiwa.

Gari hili limeeza kuundwa na kuhifadhiwa katika eneo nzuri na zimeweza kuundwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo huchukua watu watatu.

Bunda la noti hili elfu moja inaweza kulinunua sukari au mafuta katika duka iliyokaribu nao ili kuweza kutumia ufuta hiyo kuunda vyakula na kadharika.

Gari hili ambalo linaweza kutumiwa kusafirisha gari ambalo limepatwa na shida ni aina moja ya kiteknolojia ya kisasa ambalo lilitumiwa kuchuliwa kwa gari nyingine.

Gari hili ambalo limeweza kuwekwa kando la katikati la kiwanja na gari lingine nyekundu ambalo liko nyuma yake ambalo imefanya na kuunda kusafiri kwa binadamu iwe rahisi bila mathara yeyote.

Rununu hili liliweza kuundwa na kiteknolojia la kisasa inaweza kuhifadhi pesa hadi milioni moja. Rununu hili linaweza kuhifadhi hacks ambazo zinaweza kutumia kuunda vitu kama vile kuunda pesa katika onlaini ya kisasa.

Soko hili limejaa na maslippers ambazo ni za aina aina, zimeweza kuhifadhiwa na mwanadamu mmoja ambaye ameweza kuyaunda na kufikiria kuunda maslipasi hizi ili kuipata mahitaji yake kama binadamu.

Hii ni aina la kiteknolojia ya kisasa, simu hili linaweza kuhifadhi hadi mpesa ambayo inaweza utumika kuitumia pesa au mtu yeyote akutumia pesa ya kuhifadhi katika rununu hili.

Gari hili ambayo imeegeshwa katika eneo hili, inawezankusonga kwa mwendo wa haraka, kufika mahali mwanadamu anaweza kufika kwa haraka, itakavyo.

Kwenye duka hili unaweza kupata vitu ambavo vinauzwa. vitu hivi ni vitu kama maji na pia kwenye duka hili unaweza kutoa pesa kwenye simu yako na kuweza kutuma pesa kwenye simu nyingine

Aina hii la kiteknolojia la kisasa, rununu hii, imeweza kuhifadhiwa na mtu huyu, na anaweza, kuzi, kuzituma pesa na kuitumia kutu, kuitumia pesa.

Gari hili ambalo limeweza kuegeshwa katika uwanja hili ina mbio sana na inasafirisha mtu katika eneo hili la.

Yai hili inaweza kuitumia kwa binadamu au kuuzwa katika eneo lingine ua kuchukuliwa kwa kuziunda au kuitumia kwa eneo mbali mbali.

Gari hili limeweza kuegeshwa kando la nyumba. Gari hili ni la aina la land cruiser lina nguvu sana. Gari hili linaweza kuisafiri katika kilomita hamsini na kuendelea.

Katika kibanda ambacho unaweza kupata kuna maziwa ambayo inaweza kuuzwa katika eneo hili. Unaweza kulipiwa pesa wakati imefika siku ya kulipwa pesa.

Magari haya ambayo yameengezwa kando ya barabara yana jukumu la kusafirisha watu kutoka sehemu mbalimbali na kuwafikisha wanapoenda mapema.

Katika eneo hili la mpesa, tunaweza kumpata mwenye duka huyu, ameweza kuhifadhi duka lake kwa kulipaka rangi ya kuitumia kwa miaka mingi.

Punda la noti hili linaweza kutumiwa na binadamu kununua vifaa kama ile ufuta kama yenye inakuwanga mingi kwenye chakula kwa mwili wetu ufuta inaweza undia chakula kwa.

Katika soko hili tunaweza kupata watu wakinunua mahitaji yao kama vile: gomba la ndizi na karoti zinaweza kuikinga magonjwa mengi katika miili zetu.

Aina la kiteknolojia ya lori hili ambavyo ime wezwa kundwa kwenye jukwa gari nyingi juu yake na katika chini yake. Magari haya yana weza kusafirisha katika eneo mbali mbali.

Katika eneo hili tuliweza kupata mafuriko ambayo ilisababisha barabara na kukwama kwa gari ambalo halikuweza na kusababisha maafa kwa watu wengi katika eneo hili.

Katika factori hili ya magari. Magari haya yameweza kuegeshwa na ni mapya unaweza kuona gari nyekundu, nyeupe ambalo limewekwa ili kusababisha maafa kwa..

Gari hili ambalo limeundwa na kiteknolojia la kisasa zinaweza kuhifadhi gari katika juu lake na chini yake. Inaweza kuisafirisha gari hizi katika eneo mbalimbali.

Soko hili ambalo, limewesa kuhifadhi matunda mingi kama vile, nyanya, na, kathalika, zimeweza kuundwa na ziko katika hali, nzuri, na ziko katika hali.

Katika eneo hili tunaweza kuliona soko ile ambalo limeweza kujawa na matunda matamu sana. Tunda haya yameweza kuchukua umuhimu wa mwili wa binadamu kwa kuhifadhi na kuzuia magonjwa.

Gari hizi, ambalo ni aina la landcruize linaweza kulisafiri katika eneo kubwa na kuikaa kuchukua mda mfupi ili kufika katika eneo hii.

Katika mahali hapa tunaweza kuona nguo ambazo zimeweza kufunga miguu nguo mpya ambazo zimeweza kufungwa ili ziweze kuuzwa ili binadamu aweze kupata mahitaji.

Katika eneo hili tunaweza kuona mtu huyu ameweza kuichagua gari kuinunua ili kupata mae... ili kupata kuchukuliwa kuchua kwake katika eneo hili.

Soko hili ambalo limejaa matunda kama vile migomba na parachichi zimeweza kuhifadhiwa katika soko hili kwani yamejitokeza katika rundo haya.

Soko hili tunaweza kupata mkulima huyu, akiweza kuuza matunda nyingi aliweza kuipanda katika shamba lake na tunda hili liliweza kununuliwa na watu wengi.

Duka hili ambalo limefungwa kuuza maziwa ya Mout kenya Milk Deport ambayo ushafirisha maziwa katika eneo mbali mbali.

Katika eneo hili, tunaweza kuipata gari ambazo, zime, zimewekwa katika kando la barabara ambazo ni jipya na zinaweza kuuzwa kwa binadamu ili kupata kusafirishwa kwa eneo mbali mbali ili kuuzwa.

Soko hili ambalo migomba , nyanya, karoti na mahindi zimeweza kujaa hapa . Mkulima huyu ameshuhudia kuwa ukulima wake ni wa ubora sana na kuweza kuuzia watu ili waweze kulinunua ili kupata mazao yake.

Kampuni hili imeweza kuifanyia mtu au kupigia simu ambapo mtu ameweza kupatwa na mahitilafu ya moyo na kuifanya mtu afe kwa haraka. Kampuni imehifadhi kuwa iwezekapo kama kuna uchungu wa moyo unaweza kuifinya nambari uliopewa.

Katika eneo hili tunaweza kushuhudia watu ambao wamekuja kusaidiwa na gavana wa eneo hilo, ili kupata mazoa yao kama binadamu.

Soko hili ambalo makabeji yanauzwa zinaathiri kwa sababu soko hili zina dawe za kabeji ndani ni machafu sana. Kabeji hizi zina madhara kwa afya ya binadamu kwa sababu ni machafu na soko hili ni chafu sana. Serikali inafanya itakavyo ili kuimarisha soko hili.

Magari mengi ya haina ya kadhalika imeweza kuegeshwa ikiwa imepangwa katika hali ya juu. Kiteknologia ya kisasa ambayo imeweza kuunda magari aina ambazo zinaweza kuifanya kupita kwa binadamu au kufanya iwe rahisi kufika mahali ambapo kama vile ni mbali.

Bunda la noti pesa ambayo inaweza kutumiwa kwa kufanyia matumizi. Matumizi hayo ni kama kulipia karo na pia unaposafiri unaweza kutumia kulipa nauli ya gari.

Gari hili ambalo limeegezwa katika katilkati la barabara linaweza kubeba watu kumi na kuendelea. Lina mbio sana na linaweza kumfikisha mtu mahali anapoenda kwa haraka na mapema.

Magari hayo ambazo zimeweza kuenea kwa eneo hii imeweza kusafirisha binadamu afike mahali anapoenda kwa haraka bila kupoteza muda.

Soko hili ambayo inaweza hifadhi tunda mingi kama ile gomba, na nyanya ambao mkulima anaweza kuuza na kupata manufaa.

Magari haya yameweza kuengeshwa kando ya barabara yakiwa moja au mbili yakiwa liko katika rangi ya nyekundu , nyeupe . Nyingine ni jeusi zikionyehaa watu wanunue.

Katika duka hili unaweza kupata bidhaa ambazo zinauzwa. Bidhaa hizi ni kama kuna sukari, pia mkate, pia kuna mafuta ambavyo unaweza kutumika jikoni kupika chakula.

Gari hizi ambazo zimeweza kuegesgwa kando ya barabara ambazo ni rangi la nyekundu , nyingine ni nyeusi ambazo huuzwa na binadamu hili kupata kazi hiyo rahisi.

Gari hili limeweza kuundwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa na kwa hivyo inaweza kuenda kilo mita karibu mia mbili na kuendelea. Gari hili pia limewezwa kuundwa kwa manufaa nyingi na inaweza kuenda mbali sana.

Katika eneo hili, tunaweza kum, kuwaona watu hao wakikaa kando, katika laini za Mpesa ili, kuhifadhi, na kuichunga, ma, mi, duka, lao.

Mtu huyu ambaye ameshikilia pesa za elfu na maelfu; Anaweza kuitumia pesa hizi ili kuinunua kwa mahitaji yake na kuisaidia familia yake. Pia huyu mtu anaweza kuitumia mahitaji za pesa hizi ili kuzinunua mahitaji za familia yake na kwa mazao yake ya kibinafsi.

Katika kampuni hili tunaweza kupata magari mengi ambazo zinaweza kuziuzwa ili kuipata pesa nyingi katika eneo hili.

Hili ni gari ambayo imeenezwa katika kiwanja hili ambayo imeweza kuwekwa kando na ingine limeweza kuwekwa katikati kwa ya kiwanja .

Kampuni hili limeweza kuleta magari jipya na kuweza kuunda magari hizi kwa kiteknolojia ya kisasa, linaweza kuuzwankwa bei ghali sana na watu wanaweza kuli.

Katika soko hili tunaweza kuiona matunda ambazo zimeweza kuiva na zinawezwa kuuzwa ili kuweza kuiboresha soko hili la kuifanya matunda.

Katika eneo hili tunaweza kuona migari mingi ambazo zinaweza kuuzwa na zimeundwa katika kiteknolojia la kisasa ambazo zinaweza kuichukua na kui kuenda katika kilomita kubwa na aslimia ya watu kuichukua magari hii.

Gari aina ya Nissan, iliweza kuhifadhiwa na kutumiwa katika eneo hili, ili kuifanya kazi iwe rahisi kwa binadamu kwa kusafiri.

Katika eneo hili tunaambiwa kuwa, bonyeza nyota tatu, tano, mbili hashi, ili kuipata kuendesha kwa gari zao.

Kwa sokoni kuna chakula ambazo zinauzwa. Chakula hivi ni kama chakula cha samaki, samaki ni nyama ambayo inaweza kuuzwa sokoni na inaweza kutengenezwa na kutumiwa kama chakula.

Katika eneo hili mtu ameweza kuileta nguo kwa nambari kubwa ili kuuzwa ili kupata mahitaji yake na kupata uboresho wake kwa kibinafsi na watu wengi.

Ni begi ambazo zimeweza kuundwa na katika eneo hili, inaweza kuundwa kwa kujitolea kwa mtu kuweza kuunda vifaa hivi kwa kutumia, vitu ambabvyo aliweza kuokota kama vile vipengele, anaweza kuiuza ili kupata mazao yake.

Katika soko hili tunaweza kupata na biashara ambayo inaweza kuendelea. Biashara hii ni uuzaji wa nguo na kuna watu ambao wananunua nguo hizi katika soko hili.

Katika soko hili, nguo aina za sweta ambazo mwanadamu anaweza kuiuza ili aipate mahitaji yake kama vile kuuza na kuziuzia watu wengine.

Kitechnolojia, hili kwa gari ambalo limeweza kuhifadhiwa na kuundwa limeweza kubeba magari mengi juu yake ili kufanya kazi haraka.

Kampuni hili la mabasi limeweza kuhifadhi na kuunda basi karibu mia mbili na yanaweza kutumiwa kuchukua watoto kutoka shuleni.

Gari hili ambalo limeweza kuegeshwa katika mahali hapa lina nguvu sana na linaweza kusafiri kwa mbio na mwendo wa haraka sana . Binadamu anaweza kufika mahali alipoenda kwa haraka.

Tunaweza kuona magari haya wakiweza kuwapanga kwa laini, na ziko jipya sana na zinawezwa kuuzwa ili binadamu kuisafirisha na kupata liwe rahisi sana.

Gari hizi ambayo imeweza kuuzwa ni zile sana zinaweza, kuzikimbia na wanashiriki wanaweza kuzitumia ili kusafiri katika eneo au asilimia kilomita 10.

Mtu huyu ameweza kushikilia elfu za mapesa ili kuweza kununulia ama kupata maihitaji yake kama binadamu, kujinunulia mahitaji yake.

Soko hili ambalo watu wamejaa wakiuza matunda za aina mbalimbali kama vile, chungwa, pilipili hoho, na nyanya. Watu hawa wamejaa hapa kisha kuuza matunda haya ili kupata mazao yao.

Gari hili aina ya Nissan ambayo inaweza kuisafirisha watu karibu takriban ishirini imeweza kuifanya watu wasafiri katika eneo mbalimbali na kusafiri kwa haraka na mapema.

Gari hili ambalo limeegeshwa katikati ya kiwanjani ambalo limefanya kusafiri kwa binadamu iwe rahisi na kufika haraka mapema .